Mwanamke mmoja amesimama nje ya kituo kidogo chenye rangi nyeupe pamoja na nyekundu iliyofifia, kilicho na maandishi na michoro ya katuni mbalimbali, ambavyo huashiria utoaji wa elimu ya awali kwa watoto wadogo.

Kituo chenye majengo yenye madarasa mbalimbali, michezo tofauti tofauti, pamoja na watoto ambacho hutoa elimu ya awali kwa ajili ya watoto wadogo kujifunza kabla hawajaanza elimu ya msingi.

Darasa kubwa lenye mwanga lilllo na samani mbalimbali kama vile viti ,meza ,pamoja na madawati. Ndani yake kukiwemo na wanafunzi pamoja na mwalimu kuashiria shunghuli za elimu katika darasa hilo.

Jengo kubwa lenye bati la bluu pamoja na madirisha makubwa kwa ajili ya hewa na milango kwa ajili ya vyumba mbalimbali ambavyo huweza kutumika kutoa elimu ya sekondari kwa wanafunzi wa rika zote.

Chumba kikubwa cha maabara chenye madirisha makubwa kwa aajili ya hewa pamoja na samani mbalimbali kama vile viti na meza zenye mabomba ya maji na vyanzo vya moto kwa ajili ya tafiti mbalimbali za kisayansi.

Eneo kubwa la wazi lenye mandhari nzuri na rafiki kwa ajili ya kujifunzia, lenye hewa safi lililozungukwa na jengo lenye madarasa yenye madirisha na vioo pamoja na samani mbalimbali, kama vile; viti na meza linaloweza kutumika kwa ajili ya kutoa elimu kwa wanafunzi.

Chumba maalum cheupe chenye vifaa mbalimbali pamoja na wakufunzi, kinachojihusisha na utoaji wa elimu kwa ajili ya majaribio mbalimbali ya kiufundi.

Chumba maalumu chenye madirisha kwa ajili ya hewa, wanafunzi, na vifaa mbalimbali vya kujifunzia, kama vile kompyuta, kwa ajili ya elimu mbalimbali za kiufundi.

Wanafunzi watatu wa ufundi wakiwa wanajishughulisha na kutengeneza vifaa vya kielektroniki mfano simu za mkononi au vifaa vingine kwenye meza iliyojazana pamoja na vipuli.